Wanaume wawili waliovalia gwanda la manjano pamoja na glavu nyekundu na kisha kujifunika nyuso. Wamebeba vibuyu viwili vyekundu. Kibuyu kimoja kiko chini ambacho ni cha samawati. Kuna mifereji kadhaa ambayo ni nyeusi.

Kijiji hiki kimezingirwa na maji yanayotokana na mvua kubwa uliosababisha mafuriko. Nyumba pia zimezingirwa na maji haya. Nyumba zenyewe zimejengwa kwa mabati na zingine kwa nyasi na vijiti.

Kemikali za rangi mbalimbali ziko kwenye kibuyu, kuna kemikali ya kijani kibichi, ingine ni ya samawati. Kisha mtu aliyevaa magwanda na kujifunika kotekote anaonekana kufunga kibuyu cha kemikali.

Kuna polisi aliyevalia barakoa pamoja na wanawake wawili. Mwanamke mmoja anaonyesha watu jinsi ya kuosha au kunawa mikono kwa kutumia sabuni na maji.

Ni hospitalini. Mama aliye jifungua amebeba mtoto wake. Kuna baadhi ya wageni ambao wamekuja kumtazama, miongoni mwao ni wanawake kwa wanaume, pamoja na afisa wa usalama mmoja.

Kuna watu wawili ambao wamevalia magwanda wamejifunika mwili wao mzima, wamevalia barakoa na wananyunyiza dawa katika chumba fulani. Dawa yenyewe ni ya samawati.

Nesi aliyevalia mavazi yenye rangi nyeupe, nyekundu na samawati anampa mtoto chanjo ya mdomoni. Mtoto huyu amebebwa na msichana au mamake aliyevalia kofia nyekundu. Nesi huyu amevaa miwani.

Mwanamke aliyevalia kofia ya kijani kibichi, amelala sakafuni juu ya mkeka. Mwanamke huyu ni mjamzito. Kuna mwanamke aliyevalia mavazi nyeusi, anamkanda tumbo lake.

Sehemu hii imefurika. Kuna baadhi za nyumba ambazo zimezingirwa kwa maji. Nyumba nyingi ni za kuta za udongo, ilhali kuna moja ya kuta za mabati. Kuna migomba ya ndizi inayoonekana ndani ya maji haya.

Boxi hili ni la rangi ya manjano na nyeupe. Lina pia maandishi ya samawati. Limeandikwa kwamba linabeba tembe nne ambazo zinafahamika kwa jina la Cholecalciferol.

Bango hili linaonyesha kliniki ya Masai. Kliniki inayotumia tiba ya kiasili iliyoundwa kwa mbegu za tikitimaji na majani mengine ya kijani kibichi. Inapatikana Tanzania.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko kwa vile barabara imezingirwa na maji. Kuna mwanaume anayeendesha piki piki na mwanaume mwingine anaisukuma pikipiki hiyo. Piki piki yenyewe imebeba vibuyu kadhaa.

Kuna baiskeli ya samawati ilioegeshwa. Kando yake kuna chupa ya plastiki na za glasi. Kuna bango la rangi nyeupe, lililoandikwa kwa maandishi ya samawati, meusi, na nyekundu. Maandishi haya yanaashiria kwamba ni daktari Mbuda anayetibu nguvu za kiume, kaswende sugu, na kisonono.

Nesi aliyevalia sare nyeupe yenye mistari ya samawati anampa mtoto mchanga chanjo mdomoni. Mama ya mtoto huyu amemlea mtoto huyu ambaye anapokea chanjo hii.

Nesi aliyevalia sare ya samawati na nyeupe na ambaye amejifunika vazi la manjano pia ana miwani na barakoa anamdunga mtoto mchanga chanjo, mtoto huyu amebebwa na mamake ambaye pia vile amevalia barakoa ya samawati.

Mgonjwa amelala, hukolu madaktari wawili wakimhudumia, wamevalia barakoa pamoja na glavu mikononi mwao. Wanamulika kinywani mwa mgonjwa huku wameshika vifaa vya kung'oa meno.

Mkono uliovalia glavu ya kijani kibichi, umeshika chupa ya glasi na sindano. Chupa hii ina maandishi nyeusi, ambayo yanaashiria kwamba ni chanjo.

Nyumba hizi mbili zimezingirwa na maji kwa sheria ni msimu wa mafuriko. Nyumba zenyee ni za kijani kibichi, moja imepakwa rangi ya majano. Watu wanatembea katikati ya maji haya na kuna mbuzi, watatu ambao wamesimama kando ya nyumba.

Chupa hii ni ya dawa aina ya Folic, ambayo inasaidia katika ujenzi wa damu mwilini na pia kuimarisha rangi ya ngozi ya mwanadamu na pia kuongeza nguvu mwilini.

Chungu hiki kinatoa moshi. Ni cha rangi nyeusi na udhurungi. Nyuma yake kuna vyungu vingine na kimoja kimewekwa shanga, kimo ndani ya besheni.

Chupa hii ni ya dawa za tembe aina ya Prukan. Tembe zenyewe ni nyekundu. Chupa iliyozibeba tembe hizi ni yeupe na kifuniko cheupe lakini imezungushwa karatasi ya kijani kibichi na manjano.

Hili ni pakiti la dawa, inazojulikana kama Ferolax. Hizi ni za tembe, na zinasaidia ujenzi wa damu mwilini na kupunguza ule uchovu katika mwili wa binadamu.

Mwanamke huyu aliyevaa vazi jeusi na kofia ya hudhurungi, anaonekana akimfunga mtoto wake mchanga nepi . Mtoto huyu amelazwa kwenye kitanda spesheli cha watoto.

Hapa ni hospitalini. Kuna nesi ambaye amevalia nguo ya rangi ya samawati ambaye amempakata mtoto mchanga. Nesi huyu amevaa glavu nyeupe mkononi mwake.

Hii ni chupa ya dawa inayofahamika kama mwarubaini na imetengenezwa na kampuni ya Equtorial naturals. Chupa yenyewe ni ya plastiki yenye kifuniko cheupe na ina picha ambayo ni ya manjano na kijani kibichi.

Manesi waliovalia masare yaliyoandikwa siku ya kusikia duniani, wanamhudumia mgonjwa. Wana kifaa ambacho kinasafisha sikio la mgonjwa na manesi hawa pia wamevalia glavu nyeupe.

Chupa hii ni ya dawa ya kienyeji, kwa jina Arorwet. Dawa yenyewe ni lita moja, imewekwa katika chupa ya plastiki ambayo kifuniko ni nyeupe na dawa yenyewe ni hudhurungi.

Ni katika mkutano wa kibiashara wa shirika la ukimwi nchini Kenya. Kuna bango lenye maandishi kwamba shirika hili linazungumza kuhusu kinga. Na ni vyema watu watumie mipira ya kondomu ili kujikinga dhidi ya ukimwi.

Hii ni sehemu ya kuchotea maji, jumba lenyewe limejengwa kwa saruji na limeezekwa mabati, ni la rangi ya samawati, wanawake pamoja na watoto wanaonekana kuchota maji kwa vibuyu mbalimbali, kuna mwanamume ambaye anatembea huku ameshika simu mkononi.

Mwanaume aliyevalia surupwenye nyeupe na glavu ya samawati mikononi, ameshika kibuyu cha kunyunyizia dawa kwa mkono mwingine. Ananyunyizia dawa mimea ya kijani kibichi.

Moto mkubwa unawaka, na huna sababisha moshi mkubwa hewani, moshi ambo ni mweusi, umati wa watu wamezingira moshi huo, na, inaonekana ni kana kwamba ajali ya magari Ndiyo, ambayo imesababisha. Moto huo.

Kuna mikono miwili ya mwanadamu, mkono mmoja umeshika dawa ya tembe, na mwingine umeshika chupa ya dawa, chupa ya plastiki ambayo ni dawa ya Ibuprofen. Dawa ambayo inapunguza maumivu na pia joto mwilini.

Mhudumu wa afya aliyevalia vazi la manjano na shati nyeupe, anamdunga mwanamke chanjo begani, mwanamke anayedungwa chanjo amefunika macho yake kuashiria kwamba anahisi uchungu, pia ana shanga mkononi na shingoni, amejifunika leso begani.

Mhudumu wa afya aliyevalia vazi la rangi nyeupe, na glavu nyeupe na barakoa ya samawati, ana mdunga mtoto sindano, kuashiria kwamba anampa chanjo ya mnguni, mama amebeba mtoto huyu.

Nesi aliyevalia sare nyeupe anamdunga mtoto sindani begani. Mtoto mwenyewe amebebwa na mamake. Na kisha kuna box kwenye meza la kutupia sindano zilizotumika.

Nesi aliyevaa nguo ya kijani kibichi, barakoa na neti ya samawati kichwani kisha miwani. Anamtazamia mtoto mchanga aliyevalishwa kofia.

Mwanamume huyu amevaa surupwenye ya rangi ya samawati. Mikononi amevaa glavu ya rangi nyekundu. Amebeba kibuyu cha manjano anachokitumia kupulizia mahindi dawa.

Mwanamme aliyevaa shati jeupe, barakoa ya samawati, glavu nyeupe na saa mkononi, anakagua kinywa cha mwanamke aliyeketi kwenye kiti.

Barabara hii imefurika kwa maji mengi na kuna baadhi ya watu ambao wanang'anga'ana kuvuka barabara hii. Watu hawa wanatumia baiskeli, piki piki na gari.

Umati wa watu unaonekana kusimama juu ya barabara ambayo inabomoka. Barabara hii imebolewa kwa maji mengi ambayo yanaonekana kutiririka kando ya barabara hii na kuumega udongo hadi barabara.

Hii ni chupa ya dawa. Chupa hii ni ya plastiki na ni yenye rangi nyeupe na kifuniko cheupe. Ina maandishi kuashiria kwamba ni dawa inayojulikana kama ibuprofen.

Wanawake hawa wamebeba vibuyu vichwani mwao, na kwenye shingo zao, wamevalia shanga nyingi na pia kuna mtoto mdogo ambaye anaonekana yuko miongoni mwa wanawake hawa.

Mhudumu wa afya aliyevalia kofia nyeusi na miwani anampa mtoto chanjo kupitia mdomo. Kuna mwanamke aliyembeba mtoto huyu ambaye amevalia kofia ya manjano. Mwanamke mwengine anatazama na mtu ambaye amevalia sare kama ya chifu amesimama kando yao.

Mwanamume anatazama bango lililopachikwa kwenye mlingoti. Bango lenyewe ni la rangi nyeupe na maandishi ya samawati na manjano. Kumeandikwa kwamba ni daktari Chikonko, anaye nguvu za kumvuta mpenzi na biashara pia nyota. Nambari yake ya simu imeandikwa.

Katika chumba cha oparesheni pale hospitali, kuna wahudumu watatu waliovaliaa barakoa na wamejitanda ama wamejifunika vichwa vyao, kisha kuna mgonjwa aliyelazwa kitandani na anapokea huduma zaa wauguzi hawa watatu.

Ni hosipitali ya Ahero ambayo ni hosipitali ya county . Mbele yake kumefurika na maji mengi na kisha maji yenyewe yamezamisha hadi hema iliyoezekwa mbele ya hosipitali yenyewe, kuna machela ambazo magari ya walemavu ambayo yanaonekana kwenye maji hayo.

Hii ni zahanati iliyoundwa kwa kutumia mfumo wa kisasa wa hema. Kuna vitanda vingi hapa hospitalini ambavyo vimewekwa na ni vya rangi ya nyeupe, ya samawati na vingine rangi ya nyeupe. Hii hufanyika tu wakati kuna ukosefu wa sehemu katika hospitali.

Muuguzi anamdunga mzee chanjo au sindano begani. Mgonjwa huyu amevalia barakoa ya samawati ilhali muuguzi amevalia saa mkononi na pete kidoleni na kisha makucha yake ameyapaka rangi, wako hospitalini.

Ni hospitalini, kuna nesi na mgonjwa, nesi huyu amevaa mashine kwenye macho yake pamoja na miwani, na pia ana tochi anayomlika kinywani mwa mgonjwa kuweza kutambua tatizo, sehemu ambayo tatizo liko kinywani mwake.

Wafanyikazi wako shambani wanapulizia dawa mimea na dawa yenye ni kemikali kwa vile walivyojitanda mwili wao mzima ili kuepukana na ile hatari ya dawa kwenye ngozi yao.

Mtoto mdogo anadungwa chanjo na kuna nesi wawili ambao wameshirikiana katika shughuli hii ya kumdunga mtoto chanjo. Wamevalia glavu na mtoto mwenyewe analia labda kwa uchungu ule unaotokana na chanjo.

Ni hospitalini hasa ile sehemu ambayo wagonjwa wanafanyiwa upasuaji maanake kuna, kuna machela, machela ambayo imetandikwa kwa godoro na shuka nyeupe, hospitali yenyewe, chumba chenyewe ni cha rangi nyekundu kisha kando yake kuna gari.

Ni hospitalini, mama anampeleka mtoto wake kupata chanjo. Daktari anampa mtoto huyu chanjo na mamake anatazama kando yao. Chanjo husaidia katika kuwakinga watoto dhidi ya maradhi.

Mhudumu wa afya ambaye ni wa kike anampa mgonjwa wa kike chanjo ambayo inadungwa kwenye bega lake, wote wamevalia barakoa na mgonjwa amevalia miwani, nyuma yao kuna mwanamume ambaye amebeba simu anayopiga picha.

Ni hospitalini, katika chumba cha watoto ambao wamezaliwa, kuna mama alijifungua mtoto ambaye amemtunika ndani ya shuka na kuna mwenzake ambaye amemtembelea hospitalini na zawadi chemchem, ambazo zawadi hizo zimewekwa kwenye kitanda cha mama aliyejifungua.

Ni kampeni ya afya kwa wananchi na kila daktari anamuhudumia anazungumza na mgonjwa tofauti na wagonjwa wengine wakeketi kando ili kusubiri zamu yao ya kuzungumza na daktari.

Ni hospitalini hasa hospitali ya yakushughulikia masuala au matibabu ya macho kuna mgonjwa na nesi, mgonjwa huyu anachunguzwa tu iwapo macho yake yana tatizo au la na baadae ataweza kutibiwa na nesi huyo , nesi amevalia glovu na anatumia mashine katika uchunguzi huu.

Ni hospitalini, sehemu ambayo watoto ambao wanazaliwa kabla ya muda wao wa kuzalia ama kabla ya kutimiza miezi tisa huwekwa, kuna watoto wanne ambao wanashughulikiwa na nesi wawili waliovalia glovu, watoto wenyewe wako chini ya mashine.

Ni nyumbani kwa mganga kuna madawa mengii tuu sakafuni pamoja naa simu, dawa zenyewe ni zaa kienyeji, kuna vifaa mabalimbali tu vya kufanyia kazi yake ya uganga, mganga mwenyewe ameketi na yuko tayari katika kazi yake.

Wazima moto wamekusanyika mbele ya jengo la ghorofa lililoporomoka. Jengo hili liliporomoka kwa sababu ya hitilafu za nyaya za umeme iliyosababisha moto kuzuka na moto wenyewe ulifanya ghorofa hili kuporomoka hivyo wanatazama tu hatari ya ajali hii ya moto iliyobomoa jengo hili.

Ni sehemu kame nchini Kenya na watu hapa wanashida ya maji. Mwanamke amebeba mtoto kifuani na kibuyu cha maji kwenye mgongo wake kilichowekwa kwa kamba. Baadhi ya wanawake wengine mbele yake wanaonekana kutembea na sehemu ya janga.

Ni dawa ya kienyeji iliyotengenezwa kwa mtindo wa sabuni na inatibu magonjwa mbalimbali kama vile athari za nguvu za giza, magonjwa ya ngozi, maumivu ya viungo, kupata ganzi sehemu za mwili na pia kulainisha ngozi ya binadamu .

Nesi anajaribu kutoa dawa kutoka kwenye chupa na kuiingiza kwenye sindano ili akaweze kumhudumia mgonjwa. Nesi huyo amevalia barakoa ya rangi ya samawati na pia amevalia miwani. Nyuma yake kuna wagonjwa wengine.

Mkono wa nesi uliovaa glavu umeshika chanjo na pia umeshika sindano, itakayotumika katika kupeana chanjo yenyewe kwa mgonjwa.

Ni zahanatini hususan sehemu ya chumba cha wanawake kujifungua watoto na kuna mwanamke aliye mja mzito ambaye anasungumza na nesi, na kitanda kingine kinaonyesha tu mtoto ambaye amezaliwa si muda mrefu uliopita anahudumiwa na nesi, nesi ambaye amevalia maski kisha Kuna televisheni ukutani. Hapa ni kituo tu cha afya.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo limeporomoka, wananchi wanalitazama jengo hili baada ya kuporomoka, kuna vichuma vilivyotumika kuundia jengo hili ambalo linaonekana, na ni ishara tosha kwamba jengo hili lilijengwa kwa chuma dhaifu au yule ambaye alisimamia ujenzi wake hakuwa amehitimu.

Ni jengo la kuuzia maji. Viongozi wanalifungua rasmi kwa kukata maua iliyoezekwa kwenye mifereji . Kando ya jengo hili kuna vibuyu vya plastiki, kisha wananchi wanashangilia na wengine kumpiga yule anayefungua rasmi jengo hili picha kwa kutumia simu zao za mkononi.

Ni sodo ambazo zimeletwa kwa minajili ya watoto wa kike, na wanaharakati wamebeba mabango ya kuonyesha kampeni ya kuwasaidia wasichana kwa sababu ya hedhi za kila mwezi. Sodo zenyewe ni za aina mbalimbali na zingine ziko kwenye box .

Ni hosipitalini, kuna watu wawili, mmoja ni nesi na mwingine ni mgojwa, ambaye ameketi kwenye mashine na nesi anachunguza ugonjwa ambao mgonjwa huyu anaweza kuwa akiugua, Kwa vile amemvalisha miwani.

Ni hospitalini, sehemu ya kuwatibu watoto, kuna daktari ambaye amevalia vifaa vya matibabu shingoni, amevalia barakoa na pia amevalia miwani ya rangi nyeusi, na kando yake ana mama, mamake mtoto huyu.

Daktari aliyevalia miwani anamuuliza mgonjwa maswali huku amemshika mkono wake kwa njia ya kuukagua. Mgonjwa anayeulizwa maswali amejifunika skafu kwenye shingo na hajasonga nywele yake. Daktari pia ana saa kwa mkono wake.

Ni chupa ambayo inasheheni ndani mwake dawa za tembe zinazotumika wakati wa tendo la ndoa au ngono. Chupa yenyewe ni nyeupe kisha imechorwa au imeandikwa kwa rangi nyeusi.

Ni kampuni yakutengeneza kemikali, na kemikali yenyewe yaonekana kwamba ina madhara kwenye afya ya binadamu, ndiposa wahudumu wamevalia magwanda ambayo wamefunika hadi macho yao mapua na midomo ili wasivute ile hewa ambayo yaweza kuwadhuru afia ambayo ni kemikali.

Ni hospitalini, mgonjwa anapokea chanjo begani, nurse anayemdunga sindano hii amevalia barakoa ihali nurse mwingine pia amesimama kando yake aliyevalia barakoa, kuna mgonjwa mwingine pia ambaye anazungumza na daktari kando kando ya mgonjwa anayedungwa sindano ya chanjo.

Kuna wanawake wawili ambao wamewatembelea wanafunzi shuleni na wasichana wanafuzwa jinsi ya kuvaa sodo na maonyesho haya ni ya kiuhalisia kwa sababu kuna chupi iliyotumika na sodo inawekwa kwenye chupi na kuwakinga tu wasichana wakati wanapokuwa na hedhi za kila mwezi.

Chupa hii ni ya dawa, dawa ya vitamini, dawa hii huongeza madini mwilini na mara nyingi hutumika pia kuongeza ladha ya chakula.

Ni kampeni ya kupeana chanjo kwa wananchi na kuna mwanamke ambaye anapokea chanjo kutoka kwa nesi mmoja na huku nesi mwingine amesimama pembezoni mwao. Mwanamke huyo ameketi kwenye kiti na pia kuna lile sanduku ambalo hutumika kusafirishia chanjo.

Ni chupa ya dawa iliyosheheni dawa, chupa yenye ina kifuniko cha rangi nyeusi, dawa zenyewe zinasaidia wananchi kwenye tumbo wanapoumwa na kisha kuwapa nguvu wananchi na pia kuwasaidia tu katika kusiaga chakula.

Hili ni janga la moto, ambao umeathiri msitu. Moto huu umeteketeza msitu na hata nyasi katika msitu huo. Miti imeteketea na moto mkubwa umezuka na kutoa moshi mweusi. Wafanyikazi wa wazi, wanaozima moto wako hapa kusaidia katika kuuzima moto huu usilete athari sana.

Ni zahanatini kunakotibiwa meno. Mgonjwa amelazwa kwenye machela na anahudumiwa na manesi wawili ambao ni wa kiume. Manesi hao wamevalia barakoa na miwani kwenye macho zao. Isitoshe pia, wamevalia glavu na wanamulika kwenye kinywa ili kutambua tatizo liko wapi.

Ni dawa ya kienyeji iliyotengezewa kwa njia ya sabuni, inayotibu magonjwa mbalimbali kama vile hatari za nguvu za ngiza, magonjwa ya ngozi, maumivu ya viungo, kupata ngazi sehemu za mwili na kulainisha ngozi ya mwanadamu, matumizi yake ni kuoga mwili mzima na kisha unawacha lile povu kwa dakika tano.

Kuna chati ya kuonyesha kwamba wameekeza kwa maji, na maji haya pia nyuma, nyuma ya chati kuna matanki matatu nyeusi ya maji kisha kuna mwanaume aliyevalia nguo ya samawati kuashiria maji, na mwanaume huyu amenyoosha mikono yake kwa njia ya kufurahi.

Ni hospitalini, kuna wanawake wawili, mmoja ni muuguzi na mwingine ni mgonjwa, mgonjwa amevalia kofia nyeusi kisha muuguzi anamweleza, anamwelekeza tu jinsi ya kumeza dawa zilizo kwenyee chupa na boksi juu ya meza

Ni shuleni katika maabara, na wanafunzi wako katika masomo ya maabarani, na huku kuna wale ambao wanajaribu kuunganisha gesi ya kutumia katika vipimo mbambali tu kwenye masomo ya sayansi. Mwanafuzi huyu amevalia miwani na shanga shingoni.

Kuna nesi anayempokeza mtoto chanjo kwenye bega lake, mtoto amebebwa na mamake aliyekalia viti vitatu vya plastiki. Wote, nesi na mama wamevalia barakoa ya samawati hapa hospitalini.

Kuna watoto watatu wa kike, watoto wandogo ambao wanaonyesha viganja vyao, viganja walivyo viweka wazi ambavyo vimesheheni uchafu labda kwa kushika udongo au samadi, watoto wenyewe wote wametabasamu maanake wanaonyesha wamekenua meno yao yote.

Sehemu hii imekumbwa na mafuriko, na mafuriko yenyewe yametokana na mvua kubwa kunyesha hivyo inawalazimu wakazi wa sehemu hii kuhama kwa kutumia mashua, mkazi huyu ameweka mizigo yake yote ikiwemo godoro, begi, zile godoro za viti kwenye mashua na anahama.

Ni bango lililosheheni matangazo kuhusu daktari wa kienyeji ambaye ana dawa za mapenzi, dawa za nguvu za kiume, dawa za kumfunga mke au mume dhidi ya usherati, kisha kuna nambari ya simu ambayo haionekani vizuri.

Kuna chupa kadhaa za chanjo. Chupa nyingine ni za plastiki zingine ni za glasi, kisha kuna sindani. Ndani ya chupa hizi kuna chanjo, zingine ni maji maji ilhali zingine ni chanjo zenye vidonge, kisha kuna glovu zenye rangi ya samawati.

Ni msimu wa mafuriko. Barabara hii imefurika kwa maji mengi. Wananchi wanang'ang'ana kutembea ndani ya maji haya ili kuweza kuvuka barabara. Wamebeba viatu vyao mikononi na simu pia mikononi. Wengine wanaelekea kulia, wengine kushoto. Kuna watu wengi kwa umbali.

Kibuyu hiki ni cha dawa, dawa aina, dawa inayotibu ugonjwa wa kifafa, kibuyu chenyewe ni chenye rangi nyeupe na kifuniko chenye rangi ya nyekundu na kimewekwa tu sakafuni.

Hapa ni sokoni kunakouzwa shanga za kuvaliwa shingoni, kuna mzee ambaye amevalia kofia ya kiislamu ambaye amekuja kununua shanga labda kwa minajili ya familia yake hasa sana wale watoto wake wa kike.